Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa la elimu ya watu wazima, kikiwa na mkufunzi amesimama katikati huku wanafunzi wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi kwenye madawati.

Chumba kinachotumika kama darasa la elimu ya watu wazima, kikiwa na wanafunzi (wanaume kwa wanawake) wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele huku amevaa suti.

Jengo kubwa lenye paa la vigae rangi nyeupe, hutumika kama shule ya sekondari ikiwa pembeni lina bustani yenye maua pamoja majani.

Chumba kinachotumika kama darasa katika elimu ya shule ya msingi, kikiwa na mwalimu wa kike amesimama mbele anafundisha, huku wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati wanamsikiliza.

Chumba kinachotumika kama maktaba katika shule ya sekondari kikiwa na makabati yaliyopangwa vitabu mbalimbali. huku mwalimu wa kike akipanga na kuchagua vitabu hivyo.

Chumba kikubwa kinachotumika kama ofisi ya walimu katika shule ya sekondari, kikiwa na mwalimu mwanamke aliyevaa maski usoni akiendelea na zoezi la kusahihisha madaftari.

Chumba kinachotumika kama bweni kikiwa na vitanda mbalimbali vya ngazi katika shule ya sekondari, vimewekewa magodoro na ni vitanda vya chuma.

Chumba kikubwa kinachotumika kama maabara katika shule za sekondari, ikiwa na meza zenye mabomba pamoja na masinki zinazosaidia wanafunzi kuweza kuosha vyombo baada ya kufanya majaribio.

Ukumbi mkubwa unaotumika kama chumba cha mitihani katika elimu ya sekondari, ikiwa na wanafunzi mbalimbali wa kike wameketi kwenye madawati wakiendelea na zoezi la kufanya mitihani.

Jengo lenye madirisha, milango pamoja na vimbweta kwa nje, hutumika kama shule ya sekondari, lina miti na majani yaliyochafua uwanja.

Chumba kinachotumika kama maktaba kikiwa na wanafunzi wawili wa sekondari waliovaa yunifomu zenye shati jeupe pamoja na sketi nyeusi, wanachagua vitabu ili waweze kusoma.

Chumba kinachotumika kama bweni katika shule za sekondari, kikiwa na vitanda vya ngazi mbili, meza ya kusoma, na viti viwili.

Chumba kinachotumika kama maktaba katika elimu ya chuo kikuu, kikiwa na wanafunzi wanaume kwa wanawake ,wakisoma kwa kutumia kompyuta mpakato, pamoja na madaftari.

Eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya mahafali ya kuhitimu chuo kikuu, likiwa na wanafunzi wa chuo wakiwa wamevaa majoho, huku wakirusha kofia zao juu ishara ya furaha na fahari.

Chumba kinacho tumika kama darasa katika elimu ya chuo kikuu kikiwa na wanafunzi mbalimbali, wameketi wakimsikiliza mwalimu aliye simama mbele yao.

Jengo linalotumika kama darasa na maktaba katika chuo kikuu. Kukiwa na wanafunzi mbalimbali wamekaa kwenye viti kwa mzunguko, wakiwa wanajadiliana masomo yao.

Chumba kinachotumika kama darasa katika chuo cha urembo, ikiwa na mwalimu aliyevaa koti jeupe amesimama mbele, huku wanafunzi wanawake wakiwa wameketi wakimsikiliza.

Chumba kikubwa kinachotumika katika elimu ya chuo kikuu, kikiwa na wanafunzi mbalimbali wameketi kwenye dawati, wakiwa wanafanya mitihani kwa uangalizi mkali.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa katika ngazi ya chuo kikuu, kikiwa na wanafunzi wengi wameketi kwenye madawati huku mwalimu akiwa mbele yao anawafundisha.

Chumba kinachotumika kama darasa katika elimu ya chuo kikuu, ikiwa na mwalimu amesimama mbele anafundisha, huku wanafunzi wakiwa wameketi wakimsikiliza.

Eneo linalotumika kwa ajili ya kusomea likiwa na kimbweta cha wanafunzi, kilichokaliwa na wanafunzi wa chuo wakiendelea kusoma kwenye madaftari, simu pamoja na kompyuta mpakato.

Jengo kubwa linalotumika kama chumba cha mtihani kikiwa na wanafunzi katika ngazi ya chuo kikuu, wameketi kwenye madawati kwa umbali sahihi wakifanya mitihani.

Chumba kinachotumika kama darasa katika elimu ya chuo kikuu, kikiwa na wanafunzi wameketi kwenye viti vya plastiki, wakimsikiliza mwalimu waliomzunguka aliyesimama katikati akiwafundisha.

Chumba kinachotumika kama darasa katika elimu ya chuo kikuu, kikiwa na mwalimu amesimama mbele huku ameshikilia chupa ya maji akiendelea kufundisha, huku wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati wanamsikiliza.

Jengo kubwa linalotumika kama maktaba likiwa na wanafunzi wa chuo kikuu wakisoma kwa kutumia kompyuta mpakato, simu pamoja na vitabu.

Chumba kikubwa sana cha duara kikiwa na wanafunzi katika ngazi ya chuo kikuu, wameketi wakimsikiliza mwalimu kwa kumzungumka aliyesimama katikati na kuwafundisha.

Chumba kinachotumika kama darasa kikiwa na wanafunzi wameketi kwenye madawati huku, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao anawafundisha katika ngazi ya chuo kikuu.

Chumba kinachotumika kama darasa katika elimu ya chuo kikuu, kikiwa na mkufunzi mwanamke katikati ya darasa hilo, akiwafundisha wanafunzi waliyoketi kwenye madawati, yanayozunguka meza yake.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa, katika chuo cha ufundi na stadi kazi kikiwa na wanafunzi mbalimbali wakijifunza kwa vitendo, masomo ya kutumia kompyuta.

Eneo katika chuo cha ufundi na stadi kazi, kikiwa na wanafunzi wanaojifunza namna ya kutengeneza magari kwa vitendo.

Chumba kinachotumika kama darasa katika chuo cha ufundi na stadi kazi, kikiwa na wanafunzi wawili wa kiume wakijifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza mashine za kielektroniki.

Chumba kinachotumika kama darasa katika chuo cha ufundi na stadi kazi, ikiwa na mwanafunzi wa kiume amekaa kwenye dawati ya kujifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza kifaa aina ya simu.

Chumba kinachotumika kama darasa katika chuo cha ufundi na stadi kazi, kikiwa na wanafunzi wenye asili ya kiafrika, wanafundishwa na mwalimu mwenye asili ya kizungu.

Chumba kinachotumika kama darasa katika chuo cha ufundi na stadi kazi, kikiwa na mwanafunzi akijifunza kwa vitendo jinsi ya kurekebisha mashine za kielektroniki.

Chumba kinachotumika kama darasa, katika chuo cha ufundi na stadi kazi. Kina wanafunzi wa kiume wakiendelea kujifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza kifaa aina ya simu.

Chumba kinachotumika kama darasa, katika chuo cha ufundi na stadi kazi, kikiwa na wanafunzi wawili wakifundishwa na mwalimu wao, jinsi ya kutumia na kutengeneza kifaa aina ya kompyuta.

Chumba kinachotumika kama darasa katika chuo cha ufundi na stadi kazi, kikiwa na wanafunzi wa kiume wakijifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza simu.